Ni mandhari ya milima, yenye kijani kibichi, na anga ya blue , iliokolea. Kuna nguzo ndefu za umeme, zilizopangiliwa kwa mstari, zikipanda kuelekea juu ya milima. Chini ya nguzo hizi, kuna majengo madogo yanayoonekana mbali.

Ni nguzo ya umeme iliyo na transfoma ambayo imefungwa juu yake ikiwa imezungukwa na nyaya nyingi za umeme zinazopishana. Anga la blue lisilo na mawingu linaonekana nyuma likionyesha mazingira ya wazi. Chini ya nguzo kuna mimea inayokua.

Ni kituo cha kupoza umeme chenye miundo mikubwa ya chuma na vifaa vya umeme vya nguvu ya juu, kama vile transfoma na vizuia umeme. Miundo hiyo mirefu ya chuma inaonekana kushikilia nyaya za umeme zinazopita juu.

Ni kituo cha kupoza umeme, chenye miundo mingi ya chuma na vifaa vya umeme kama vile transfoma na vizuiya umeme. Chini ya anga la buluu, miundo mirefu ya minara ya umeme, inaelekea mbali, ikionyesha mtandao mkubwa wa usambazaji wa nishati.

Ni kiwanda kikubwa cha nguvu au eneo la viwanda lililo karibu na maji. Labda bahari au ziwa kubwa. Miundo mingi mikubwa ikiwemo majengo marefu yenye minara ya moshi, mjinga ya kuhifadhia na majengo mapana yanaonekana kuashiria shughuli za uzalishaji au usindikaji.

Ni daraja refu na pana likiwa na kingo za buluu na nguzo za taa zinazopita kando yake. Katikati ya daraja, kuna njia iliyonyooka inayoonekana kupotelea mbali kuelekea upeo wa macho. Mbali kidogo, upande wa kushoto wa daraja, kuna mnara mrefu wa mateli.

Ni muundo mkubwa wa chuma, unaonekana kama nguzo ya umeme na mnara wa mawasiliano. Umesimama mrefu dhidi ya anga la blue lenye mawingu meupe yaliyotawanyika . Muundo huu una mistari mingi iliyounganishwa.

Ni kituo kikubwa cha umeme cha kupokea na kusambaza umeme chini ya anga ya blue safi. Miundo mirefu ya chuma ya minara ya umeme inasimama wazi ikiwa na nyaya nyingi zinazopita kati yake kuashiria mtandao tata kwa usambazaji wa nishati.

Ni transfoma ya umeme ya buluu iliyopachikwa juu ya nguzo mbili za mbao zinazounda muundo wa A, ikiunganishwa na nyaya za umeme zinazopita juu. Inaonekana kuwa sehemu ya mfumo wa usambazaji wa umeme.

Ni nguzo ya umeme iliyojaa nyaya nyingi zinazopita angani, zikiwa zimeunganishwa kwa namna inayoonekana kuwa ngumu na yenye mchanganyiko. Juu ya nguzo hiyo kuna vifaa mbalimbali vya umeme vinavyohusika na usambazaji wa nishati.

Ni jengo kubwa lenye paa la bati lenye milia. likiwa na vifaa vinavyoonekana kama matundu ya hewa au madirisha ya paa yanayosambaa juu yake. Nyuma ya jengo hilo, kuna mistari wa miti mirefu na minene na zaidi ya hapo, nguzo kubwa za umeme wa juu juu, zinaashiria laini ya kusafirisha umeme.

Ni tukio la ufunguzi au uzinduzi wa mradi, labda wa ujenzi au maendeleo, kwani kuna watu kadhaa wakiwemo maafisa wanaonekana wakiwa wamevalia mavazi rasmi na kofia. Mbele kuna safu ya majembe na vyombo vingine vya ujenzi vilivyopangwa vizuri.

Ni kundi la watu wakifanya kazi za ndani ya shimo kubwa lililochimbwa ardhini, huku wngine wakiwa wamesimama pembeni wakishuhudia. Wale walio ndani ya shimo, wanaonekana wakishughulikia kitu, labda wanafanya shughuli za ujenzi, uchimbaji madini au uokoaji.

Kuna mwanamke aliyeketi chini kwenye blanketi ya pikiniki akiwa na mbwa kando yake. Anaonekana akitabasamu akionyesha furaha na utulivu. Nyuma yake, kuna mandhari ya miti mingi na majani.

Ni mandhari ya mji au eneo la makaazi, likionekana kuwa na mejengo mengi yaliyojengwa kwa mtindo tofauti. Baadhi ya majengo yanaonekana kuwa marefu na ya ghorofa, huku mengine yakiwa yamejengwa kwa mabati na kuashiria makaazi duni na yasiyopangwa vizuri.

Ni eneo la makazi lisilo rasmi au la kipato cha chini, ambalo linafanana na makazi mengi yalioko Kenya. Majengo yamejengwa kwa vifaa visivyo imara kama vile mabati na mbao, na paa zinaonekana kuwa zimechakaa. Kuna watu kadhaa wakiwemo watoto na watu wazima.

Ni mandhari tofauti tofauti ya asili, hasa sehemu zenye mimea na maji. Katika picha za juu kuna mashamba ya kijani na mitaro ya maji au vijito vinavyopatikana katikati. Picha za chini zinaonyesha maeneo yenye miti michache, ardhi kavu au yenye nyasi chache.

Kuna kaza wawili au kobe wakiwa wametambaa kwenye ardhi yenye udongo ambayo inaonekana kuwa na matawi machache au mimea iliyokauka juu yake. Kaza hao wote wana maganda yenye madoamadoa na miguu inayoonekana wazi.

Kuna watoto kadhaa wakiwa wameketi chini. Baadhi yao wakila chakula kutoka kwenye sahani nyeupe zilizowekwa mbele yao. Mtoto aliye katikati anaonekana akishika chakula chake na kuangalia juu.

Ni mazingira ya soko au makazi yasiyo rasmi nchini Kenya, labda katika mojawapo ya mitaa ya mabanda. Barabara ni chafu na ina udogo huku kukiwa na rundo la mabomba meupe yaliyo lala chini upande wa kushoto, ambayo yanaweza kuwa yanatumika kusafirisha maji au maji taka.

Kuna mto wenye maji ya kahawia yanayotiririka kwa kasi, labda kutokana na mvua kubwa au mafuriko, ukiwa umepakana na makazi duni yaliyojengwa kwenye kingo zake. Majengo yanaonekana yamejengwa kwa vifaa visivyo imara na yana dalili za uharibifu.

Ni kundi la punda milia wakilisha nyasi kwenye uwanda mkavu wenye majani ya kahawia chini ya angaa ya buluu iliyojaa mawingu meupe. Kwa mbali ,mandhari ya jiji la kisasa na majengo marefu yanaonekana hafifu.

Ni njia ya udogo inayopita katikati ya eneo lenye miti mingi na mimea, upande wa kushoto na kulia wa njia kuna vichaka vilivyokuzwa vizuri na majani mabichi, huku nyuma ikiwa imesimama miti mirefu yenye majani mengi. Ikionyesha mazingira ya msitu au bustani kubwa.

Ni kundi kubwa la wachezaji wakiwa jukwaani wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni au ya kikabila yenye manyoya na mapambo mengine na wengine wakiwa wameshika ngoma. Wanafanya onyesho la ngoma na baadhi yao wamepaka rangi usoni au mwilini.

Ni mandhari ya eneo la makazi, labda mtaa wa kipato cha chini au kitongoji, likiwa limejengwa kando ya mto. Upande wa kushoto wa linaonyesha vibanda au vyumba zilizojengwa kwa mabati na vifaa vingine.

Ni imbala dume, akitembea kwenye njia au ardhi wazi yenye ardhi ya udongo au mchanga. Huku mandhari ya nyuma, ikionyesha vifuli vya milima au majengo yasiyoonekana chini ya anga la buluu. Imbala huyo ana rangi ya kahawia nyekundu na anaonekana mwenye afya.

Kuna mwanamke ameketi kwenye shuka au blanketi iliyotandikwa chini, chini ya mti mkubwa wenye matawi mengi. Anaonekana kuwa katika mazingira ya asili kama bustani au eneo la wazi lenye miti mingi nyuma.

Ni njia ya reli iliyojaa takataka na uchafu ikipita katikati ya eneo linalo onekana kua maskini au makazi duni pengine nchini Kenya kutokana na mandhari na mitindo wa maisha. Kuna watu wachache wakiwa wamesimama karibu na reli na nyumba zilizojengwa kwa ubora duni zinaonekana nyuma.

Ni mfereji mrefu na mwembamba uliokuwa umefukuliwa ardhini labda kwa ajili ya kuweka mabomba au mifumo ya maji taka. Katikati ya mfereji huu, kuna mabomba au miundo fulani iliyopangwa kwa mstari mnyoofu. Kando ya mfereji kuna udongo uliofunikwa na kuwekwa pembeni.

Ni watu wawili wakikusanya takataka hasa chupa za plastiki zenye rangi ya samawati zilizo tapakaa ardhini. Watu hao wanaonekana wamejitolea katika shughuli za usafi wa mazingira wakiwa wameshika mifuko mikubwa ya kusanya taka.

Ni kundi la swala watatu wakitembea kwenye nyasi huku kukiwa na wanyama wengine wasioonekana vizuri nyuma yao labda nyati au punda milia chini ya anga la blue na miti au misitu ulioko mbali. Swara hawa wana rangi ya kahawia.

Kuna kundi la watu, baadhi wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni yanayoonekana kuwa ni kabila la Kimaasai au kabila jingine la wafugaji nchini Kenya kutokana na shanga kubwa za shingo zenye rangi nyekundu na manjano. Wanaume wengine wanaonekana wamevalia nguo za kisasa zaidi kama vile fulana za buluu na nyekundu.

Ni kundi la wanaume wanaofanya kazi katika shimo kubwa la udongo wakijihusisha na ujenzi au ukarabati wa miundo mbinu. Wanaume hao, baadhi wakiwa wamevaa helmeti za usalama na nguo za kazi zenye rangi angavu.

Ni nguruwe wa porini anaonekana katika mazingira ya udongo mwekundu labda kwenye shamba au msituni. Kuna watu wamesimama karibu na nguruwe huyo na miguu yao inaonekana sehemu ya juu ya picha.

Ni kundi la ndovu wachanga, ambao baadhi yao wamevaa blanketi za rangi mbalimbali, labda kuwalinda kutokana na baridi, au kama sehemu ya mpango wa utunzaji. Wako katika eneo la wazi, ambalo linaonekana kuwa na udongo mwekundu.

Ni kundi la wanawake na watoto, wengi wao wakiwa wakiwa wamebeba watoto wachanga. Wamesimama kwenye mstari. Watu hao wanaonekana kuwa kutoka jamii moja labda wakisubiri huduma au msaada fulani.

Kuna jengo refu lenye umbo la silinda lenye jina Samsung juu yake likisimama wima katikati ya picha. Upande wa kushoto wa jengo hili kuna sanamu kubwa ya mtu aliyekiti juu ya jukwaa refu. Upande wa kulia wa jengo hilo refu kuna jengo lingine refu kidogo lenye ghorofa nyingi na pia jengo lenye umbo la duara.

Ni eneo kame lenye uchafu mwingi uliotapakaa chini, ikiashiria tatizo kubwa la uchafuzi wa mazingira. Kuna majengo yaliyojengwa kwa mtindo usio rasmi yakionekana kwa mbali upande wa kushoto na kati na miti michache iliyokauka na mingine yenye majani upande wa kulia.

Ni mikusanyiko mkubwa ya mifuko mieupe mingi ikiwa na maandishi na nembo mbali mbali. Ikionekana kwenye eneo la wazi lenye nyasi. Inaonekana kama shughuli ya usambazaji wa misaada au bidhaa inafanyika. Au labda ni sehemu ya mradi wa kusafisha na kukusanya taka.

Ni eneo la nje labda karibu na maji au mkondo. Chini, kuna maji meusi yanayoakisi mandhari na karibu na maji kuna mawe na mimea. Juu kidogo, kuna kitu kinachofanana na mamba au kenge kikiwa kimetulia kwenye nyasi ya udogo.

Ni duka mwenye macho makali akitazama mbele huku manyoya yake yenye madoa meusi yakionekana. Nyuma yake kuna mazingira ya giza labda msitu au kichaka.

Kuna watu wawili katika mazingira yanayoonekana kuwa machafu na yenye vumbi au tope. mtu mmoja ameinama akichota au kufanya kitu chini huku mwingine akimwaga maji kutoka kwenye chombo kinachoonekana kama jerrican ya rangi ya kahawia.

Ni eneo lililoathiriwa na mafuriko makubwa, ambapo maji mengi ya kahawia yamefunika chini na kuzunguka nyumba ndogo, zilizojengwa kwa mabati na mbao. Nyumba hizo zinaonekana kuharibika na kuzingirwa na uchafu.

Ni maabara ya kisayansi yenye watu wawili waliovalia makoti meupe ya maabara wakifanya kazi kwenye meza zilizojaa vifaa mbalimbali vya kimaabara kama vile chupa, bilauri na mirija ya kupimia.

Ni eneo la wazi, lenye mimea au nyasi za chini, labda shamba au eneo la malisho. Kuelekea upeo wa macho,. kuna safu ya miti au vichaka ikionyesha mbali. Anga linaonekana kuwa wazi, na linaonyesha mwanga hafifu.

Ni mazingira yaliojaa takataka na vitu vilivyotupwa, ikionyesha hali ya maisha yenye changamoto au eneo la ukusanyaji taka. Mbele kuna mtoto ameinama akichunguza au kuchangua vitu kutoka kwenye rundo la nguo au takataka akiwa amevalia viatu vya rangi ya majano.

Ni eneo ambalo linaonekana kuwa makazi duni au mtaa wa mabanda nchini Kenya, ambapo taka zimetupwa kiholela. Sehemu kubwa ya ardhi mbele imefunikwa na rundo la takataka, zikiwemo plastiki na vitu vingine vilivyotupwa.

Ni mandhari ya jiji kutoka juu ikiwezekana kutoka jengo refu au ndege ikionyesha majengo mengi yakitanda eneo kubwa chini ya anga yenye mawingu. Inaonekana kuwa wakati wa mchana.

Ni kundi la watu wakitembea katika eneo lenye miti mingi. Kuna dalili za kuwa ni kituo cha mabasi, au eneo lenye shughuli nyingi za usafiri; kwani mabasi yanaonekana kuwa nyuma.

Ni mandhari ya barabara, yenye shughuli nyingi, labda katika mji mkubwa nchini Kenya. Kutokana na kuepo kwa mabasi mawili, yanayofanana na matatu. Moja likiwa na rangi ya blue na njano, na lingine la blue na nyeupe, likiwa na jina zigi, limeandikwa pembeni.

Ni mandhari ya mtaani yenye shughuli nyingi nchini Kenya, ambapo basi ndogo la abiria, maarufu kama matatu, la rangi ya bluu na lililopambwa kwa michoro ya kuvutia yenye sura ya mdomo mikubwa na maandishi kama Emunah , limesimama barabarani.

Kuna shughuli nyingi kwenye barabara ya jiji, ikiangazia gari ndogo la abiria, ambalo linaonekana kama matatu, likiwa limeegeshwa chini ya bango kubwa lenye maandishi Supreme Shuttle Nakuru Direct . Hii inaashiria kuwa gari hilo ni la sehemu ya huduma ya usafiri.

Kuna tuktuk mbili zikisimama barabarani. Moja ikiwa na rangi ya zambarau iliyokolea na nyingine ya njano. Tuktuk za zambarau iliyo mbele, ina milango yake wazi ikifuchua sehemu ya ndani. Nyuma ya tuktuk hizi kuna mabasi makubwa mawili, moja likiwa na rangi nyekundu na bluu iliyopambwa kwa miraba.

Ni mandhari yenye shughuli nyingi mjini ikiwa na matatu nyekundu iliyoandikwa Prudence Baraka. Ikiwa imesimama katikati ya umati wa watu na magari mengine. Watu wengi wanaonekana wakitembea kando ya barabara.

Ni mandhari ya barabarani ambapo kuna basi la abiria lililopambwa kwa maandishi trans petition prominent likiwa katikati. Mbele ya basi hilo, kuna watu wawili wanaume wakitembea na mmoja akiwa amevaa fulana ya buluu na mwengine fulana ya kijivu na kofia ya buluu.

Ni mandhari ya shughuli katika kituo cha mabasi au eneo kupakia abiria likwa na mabasi mawili yenye rangi ya kijani na buluu. Basi moja linaonekana kwa karibu upande wa kushoto likiwa na maandhishi electric na nembo inayofanana na umeme ikionyesha kuwa huenda ni basi la umeme.

Ni eneo lenye shughuli nyingi, pengine maegesho ya magari au kituo cha mabasi, likiwa limejaa magari ya aina mbalimbali, kama vile lori kubwa la manjano. Magari mengine ya abiria na magari yanayofanana na matatu au magari madogo ya mizigo, yakiashiria usafiri na biashara.

Kuna basi la Citi Hoppa likiwa limeegeshwa barabarani, likizungukwa na watu wanaotembea na kusimama, jambo linaloashiria shughuli nyingi za mjini. Basi hilo lina namba 228 na pia limeandikwa KUH 350Y kwenye namba zake za usajili, na lina rangi zake ni nyeupe na za kijani.

Ni basi likiwa limepakiwa barabarani mbele ya jengo la kifahari la kihistoria, basi hili limepakwa rangi nyeusi na machungwa, likiwa na michoro ya kuvutia yenye mistari mikali na majina yaliopambwa kama Vans All Twins. Juu ya madirisha na Vans kwenye upande, abiria wanaonekana wameketi ndani ya basi hilo.

Kuna basi ya rangi nyekundu iliyopambwa kwa michoro ya kuvutia na maandishi mengi ikiwa imesimama barabarani katikati mwa jiji la Kenya pengine Nairobi kutokana na majengo marefu nyuma na uwepo wa miti mingi.

Ni sehemu ya nyuma ya basi la abiria la rangi ya buluu lililobeba jina Metro na nambari ya usajili KCY 465H. Nyuma ya basi kuna vioo vilivyofunikwa na mwandiko au mchoro.

Ni basi la bluu la Isuzu lenye lebo ya Metro likiwa limeegeshwa barabarani au kwenye kituo cha mabasi huku nyuma yake kukiwa na watu kadhaa wakitembea na baadhi ya magari mengine yakiwa yameegeshwa mbali kidogo. Mazingira yanaonyesha uwepo wa miti na jengo kuashiria kuwa ni eneo hili linaweza kuwa katika mji au eneo lenye shughuli nyingi.

Ni basi la abiria la rangi ya dhahabu na mapambo mengi likiwa limeegeshwa barabarani katika mazingira ya jiji. Basi hili lina sifa bainifu za matatu za Kenya zinazojulikana kwa mapambo yao ya kuvutia.

Ni barabara yenye shughuli nyingi katika mazingira ya mjini labda jijini Nairobi, Kenya kutokana nakuwepo kwa magari yanayo fanana na matatu. Basi la kijani linafanana na usafiri wa umma unaopatikana Nairobi.

Ni barabara iliyojaa magari ya uchukuzi wa umma maarufu kama matatu nchini Kenya yakipaki barabarani au yakisubiri abiria. Mabasi hayo yana rangi mbalimbali ikiwemo bluu, kijani na bluu. Na jingine lenye rangi ya machungwa.

Ni maandari, enye shughuli nyingi katika mji, ambapo basi la abiria lenye rangi ya bluu na lililo pambwa na michoro wa kuvutia linaonekana likiwa limeegeshwa au likitembea pole pole. Watu kataa wakiwemo wapita njia na abiria wanaonekana wakiwa karibu na basi hilo.

Kuna basi ndogo lenye rangi ya waridi na buluu likivuka daraja juu ya mto wenye maji ya kahawia labda kutokana na matope au mvua. Nyuma ya daraja hilo, kuna daraja kubwa zaidi ya rangi ya kahawia ambalo linaonekana kuwa sehemu ya barabara kuu au reli.

Kuna basi ndogo la abiria ambalo kwa kawaida hujulikana kama matatu nchini Kenya, likiwa limeegeshwa au likiendeshwa polepole barabarani katika eneo lenye shughuli nyingi jijini. Basi hilo linaonekana kuwa na chapa ya Isuzu na limepambwa kwa jina Nyambiro.

Ni basi la abiria ambalo hapa nchini Kenya mara nyingi hujulikana kama Matatu. Likiwa limepambwa kwa michoro ya kuvutia yenye rangi angavu ikiwemo picha kubwa ya mwanamke. Rangi ya msingi ya basi ni buluu.

Ni basi ndogo la abiria maarufu kama matatu nchini Kenya. Likiwa limeegeshwa barabarani au kwenye eneo la kusubiri abiria. Basi hili lina rangi ya zambarau na maneno commuter limeandikwa mbele likiwa na namba ya usajili ya Kenya KBT 604Q. Mbele ya basi kuna watu wawili wamesimama.

Ni barabara yenye shughuli nyingi, ikiwa na watu na magari kadhaa. Katikati, kuna basi ndogo au matatu, lililopakwa rangi nyeupe na mistari ya rangi ya chungwa na njano. Likiwa la abiria wanaopakiwa au kushuka. Nyuma yake, kuna matatu mengine kadhaa, yaliyofanana na yamejianga barabarani.

Ni barabara yenye shughuli nyingi, iliyojaa magari ya aina mbalimbali kama vile mabasi, magari madogo na malori. Upande wa kushoto wa barabara kuna mandhari ya mijini yenye majengo marefu na pia kuna watu wanaotembea kando ya barabara.

Ni barabara kuu, labda ya expressway , yenye magari yanayopita pande zote mbili. Upande wa kushoto, lori jeupe linaonekana likisafiri, huku magari mengine, ikiwemo gari dogo la abiria na matatu, yakionekana yakisafiri kwa kasi tofauti.

Ni barabara kuu yenye magari mawili yanayoonekana wazi. Gari ndogo la abiria la rangi ya kijivu na basi ndogo jekundu lililoegeshwa kando ya barabara. Barabara yenyewe ina njia nyingi na imetenganishwa na sehemu ya kijani yenye miti na mimea.

Ni nyuma ya matatu ya Kenya, gari la abiria lenye mapambo na rangi ya kuvutia likisimama au likiwa linatembea polepole barabarani. Rangi za bluu, njano na nyekundu zinaonekana kwenye sehemu ya nyuma ya matatu.

Ni sehemu ya mbele ya basi dogo au matatu ya rangi nyekundu. Limeegeshwa au linasubiri abiria. Kioo cha mbele kinaakisi mazingira. Upande wa kulia wa basi kuna bango lenye matangazo, na kwa nyuma kuna dalili za majengo au mazingira ya mijini.

Kuna shughuli nyingi karibu na gari la abiria ndogo, linalofanana na matatu ya Kenya. Likiwa limeegeshwa barabarani. Abiria wanaonekana wakipakia au kushuka, na mizigo imefungwa juu ya paa la gari, ikionyesha safari ndefu.

Ni barabara kuu yenye magari machache yanaonekana yakitembea. Upande wa kushoto kuna safu ya miti mirefu yanayoashiria msitu au hifadhi ,ikitenganisha barabara na mazingira mengine. Barabara yenyewe imeonekana kuwa na sehemu mbili zilizotenganishwa na ukingo wa chini au vizuizi.

Ni sehemu ya mbele ya basi ndogo la abiria, ambalo linaonekana kuwa matatu au gari la uchukuzi wa umma. Limeandikwa Vask Sacco na lina rangi nyeupe na mistari ya blue na nyekundu.

Inaonekana shughuli nyingi za jiji labda Nairobi kutokana na maandishi Nairobi City. Yanaonekana kwa mbali katikati ya picha kuna basi kubwa la abiria lenye rangi ya blue na njano ikiwa limeegeshwa au likitembea polepole barabarani.

Ni barabara kuu yenye njia nyingi, iliyo wazi na yenye magari machache. Upande wa kushoto wa wana picha, kuna basi la bluu linaloonekana likitembea au kuegeshwa kando ya barabara, huku upande wa kulia kukiwa na magari mengine yakiendelea na safari zao.

Ni barabara kuu, yenye njia kadhaa, labda ikipigwa kutoka ndani ya gari linaloenda. Upande wa kulia, kuna sehemu ya nje ya gari, ikijumuisha kioo cha pembeni cha gari, na baadhi ya muundo wake wa nje, ambako unaakisi mazingira yanayoizunguka. Upande wa kushoto, kando ya barabara kuna miti na mimea.

Ni eneo lenye shughuli nyingi ambalo linaonekana kuwa kituo cha mabasi au eneo la maegesho ya magari ya abiria. Katika sehemu ya mbele, Kuna mabasi na matatu kadhaa yaliyopaki yakisubiri abiria au yakishusha, huku baadhi yakiwa rangi tofauti kama vile bluu.

Kuna mabomba makubwa ya chuma au ya sementi yaliyokuwa yamewekwa moja juu ya jingine, yakiwa na kutu na uchafu unaoashiria yamewekwa nje kwa mda mrefu au yalitumika katika mazingira magumu.

Ni mfumo wa changamano wa mabomba makubwa ya blue , yenye valvu na viundio vingi, yakiendeshwa sambamba. Mabomba haya, yanaonekana kuwa sehemu ya mfumo wa viwanda au biashara.

Ni rundo la mabomba kubwa meusi yaliyopangwa kando ya barabara au eneo lenye udongo. Na nyuma yake, kuna mashamba ya kijani kibichi. Mabomba haya yanaonekana kutumika kwa mradi mkubwa ya miundo mbinu.

Ni maporomoko ya maji yakiteremka kwa nguvu juu ya miamba, yakitengeneza vijito vitatu vikubwa vinavyoonekana kung'aa kutokana na mwendo wa kasi wa maji. Chini ya maporomoko hayo, eneo limefunikwa na mawe na changarawe nyingi zikionyesha athari ya mtiririko wa maji kwa kuunda mrefu.

Ni bomba la kisasa la maji lililong'aa, likiwa limefungwa juu ya sinki au beseni, tone moja la maji inaonekana likidondoka kwenye ncha ya bomba, likiashiria kuwa maji yanatoka au bomba linavunja kidogo.

Ni dirisha la jengo, ambalo linaweza kua ofisi au duka, likiwa na mabati au vipande vya chuma vilivyowekwa kama ulinzi au kizuizi. Ndani ya dirisha kuna vitu visivyoonekana vizuri kutokana na ukungu au mwanga hafifu.

Ni bomba la maji la chuma linalong'aa likiwa limewekwa kwenye ukuta wa matofali ya rangi ya kahawia. Bomba kuu lina bomba la kugeuza lenye umbo la X ambalo hutumiwa kufungua au kufunga maji. Na kuna kiuganishi kingine kidogo chenye bomba la pili linalofanana upande wa kulia.